Hii ni picha inayoonyesha bima cha kibinafsi venye mtu anaeza jilinda mwenyewe ama anaeza pata bima ya kujilinda.

Hii picha inayoonyesha utamaduni wa jamii tofautitofauti za nchi tofautitofauti.

Kulingana na tunayoona, ni tasisi muhimu inayosimamia ukusanyaji wa mapato ya serikali kupitia ushuru mbalimbali kama vile kodi za mapato, ushuru wa forodha na VAT kupitia juhudi zake.

Huu ni picha za magari aina tofautitofauti iliyowekwa kwa mazingira mazura yanayovutia kwa macho ya watu, ambayo ni gari za aina tofautitofauti.

Hii ni picha inayoonyesha mguu ya gari tofautitofauti kulingana na uzito na namna ya miguu inayochukua.

Huu ni soko inayouzwa matunda aina tofauti. Kuna wamama wengi wanauza mboga tofauti na watu wananunua. Kuna ndizi, vitunguu, nyanya, vitu tofauti tofauti.

Picha inaonyesha pesa tofauti tofauti kulingana na idadi. Tunayoona ni laki moja moja moja moja moja na mita tano mia tano mia tano tofauti tofauti.

Hii ni picha za magari aina tofautitofauti nyekundu, nyeupe, nyeusi ambayo inaonekana ikiuzwa. Ingine iko kwa soko wakiongoja watu wakuje watoe wakinunua.

Hii ni picha inayoonyesha mahali maziwa inauzwa maziwa tofautitofauti inauzwa. Kama ya ng'ombe, ya mbuzi na picha inayoonyesha ni ng'ombe ambayo inalea mtoto na ikona maziwa mingi.

Picha inayonyesha watu ambao wako kwa gari ya kubeba watu wakifanya tangazo bora ya bima inayosaidia watu kiendesha hizi magari.